Chumbani mwanadada ambaye amevaa kofia la rangi nyekundu amembeba mtoto kwenye mkono, daktari aliyesimama. Mwana dada amevaa miwani na anaonekana akimpea mtoto dawa kupitia kwenye mdomo. Kando kuna meza ambayo...

Kuna mwalimu mwanadada aliyevaa barakoa na anamwangalia mwanafunzi mwingine aliyevaa barakoa. Wanafunzi wengineo wameketi juu ya dawati ya rangi ya kijani huku wakiangalia mbele, mbele ya ubao.

Hosipitalini kuna daktari mwanaume na kuna mgonjwa, daktari anaonekana akimshikilia mkono wakulia wa mgonjwa na kumuangalia kwenye macho.

Kuna mkutano ambao unaongozwa na mwanadada chini ya mti. Watoto wameketi kwenye bench na kwenye viti vya plastiki. Kwenye mandhari kuna nyasi ambayo imekauka na miti ambazo zimekauka. Kuna jengo mbili ambazo zimesimama.

Kuna watoto wawili wa jinsia ya kike ambao wanaonekana wakinawa mukono. Maji yanayotoka kwa mfereji wa plastiki ya rangi nyekundu. Mtoto upande wa kushoto, ni mdogo ilhali upande wa kulia nimkubwa. Upande wakushoto kuna mwonekano wa gurudumu la gari.

Kuna daktari mwanaume ambaye amevaa koti la maabara ya rangi ya samawati, na daktari wa jinsia ya kike ambaye amevaa koti la maabara ya rangi nyeupe. Kuna mgonjwa mwanadada ambaye anaonekana akishughulikiwa meno.

Kuna Mzee ambaye ameketi chini na amevaa kofia na kuna mwanadada ambaye amevaa barakoa ya rangi ya samawati na amevaa kireflector cha daktari cha rangi ya samawati na sanduku la baridi la rangi ya samawati. Kuna wapitanjia watatu na kuna gari moja ya rangi nyeusi.

Kuna wanadada wawili. Mwanadada upande wa kulia amevaa shati nyeusi na anashikilia blanketi , neti na manguo ndani ya besheni. Mwanadada wa pili amevaa shati nyeupe na amembeba mtoto huku akimwangalia mwanadada mwingine.

Kuna dawa ambayo imewekwa ndani ya chupa ya plasitiki ya rangi nyeupe na imewekelewa juu ya meza ya rangi ya hudurungi, imeandikwa gludatun dawa ya tezi dume kupanuka 100% natural .

Kuna wmanamme mmoja ambaye amevaa kiakisi cha rangi ya manjano, na amebeba sanduku la baridi la ragi ya samawati. Mwanaume anaonekana akitembea katika maeneo yaloyofurika, na amevaa gambuti la rangi nyeupe.

Kuna mwanadada anayetibiwa meno, amewekelewa kitambaa ya rangi ya samawati kukinga nguo. Madaktari ni wawili, wa kwanza amevaa joho la rangi ya samawati, na amevaa miwani ya kukinga macho na barakoa, na amevaa glovu. Daktari wa pili, amevaa joho ya rangi nyeupe, amevaa barakoa na amevaa miwani na glovu.